Huku ni mahali ambapo huduma za serikali zinapeanwa. Tunaweza kuwaona watu mbalimbali miongoni mwao ni wanaofanya kazi katika ofisi hizo za huduma, na wengine ni wananchi wanaotafuta huduma mbalimbali za serikali.

Hii ni hafla ya kuapishwa kwa rais. Tunaweza kuwaona watu mbalimbali ambao wamehudhuria, miongoni mwao ni pamoja na mke wa aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta. Vilevile yeye mwenyewe ameweza kushika bibilia ili kuweza kukula kiapo.

Hapa ni ofisi ya huduma. Tunaweza kuwaona watu wengi ambao wameketi chini huku wakingoja ili waweze kuhudumiwa. Huenda, wamekuja ili kuweza kupata huduma mbali mbali za serikali.

Kwenye picha kuna watu watatu ambao wameshika vyeti mkononi. Watu hawa ni pamoja na rais wa nchi ya Kenya, Wiliam Samoei, kuna Martha Koome ambaye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya na kuna Moses Wetangula.

Anayeonekana kwenye picha ni mstaafu rais wa nne Uhuru Kenyatta, pamoja na make wake Margret Kenyatta na ni dhahiri kwamba hii ni hafla ya kuapisha Rais.

Huku ni uwanjani, tunaweza kuona wanariadha mbalimbali ambao wanakimbia, vile vile kuna mashabiki ambao wameketi huenda wamekuja ili waweze kujionea mchezo huu wa riadha ukifanyika.

Hapa ni uwanjani. Tunaweza kuona wachezaji ambao wamevaa nguo ya samawati na ni dhahiri kwamba wao wanashangilia. Kumaanisha kwamba kuna wachezaji ambao wanacheza uwanjani.

Hapa ni uwanja wa nyayo ambapo kuna watu wengi ambao wamekusanyika, ni dhahiri kwamba kuna sherehe ya serikali ambayo itafanyika katika sehemu hii.

Kwenye picha hii kuna watu mbalimbali. Miongoni mwa watu hawa ni pamoja na rais wa nchi ya Kenya Wiliam Ruto pamoja na Martha Koome ambaye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya. Pia ninamuona askari ambaye amesimama.

Hapa kuna watu ambao wamevaa nguo za rangi ya bendera ya nchi ya Kenya. Watu hawa ni dhahiri kwamba ni wakenya na ni mashabiki ambao wamekuja uwanjani hili kushangilia timu ya Kenya ikicheza.

Huku inaonekana kwamba kuna mchezo wa riadha kuna mwanariadha mmoja ambaye ameanguka chini huenda ni kwa sababu ya utelezi wa mchanga kwani kuna maji hapo chini.

Kwenye picha kuna watu wawili, mmoja akiwa ni Rais William Ruto, na mwingine ni Martha Koome ambaye ni jaji mkuu, katika nchi ya Kenya. Wote wameshika kitabu chekundu.

Hapa ni uwanjani ambapo tunaona wachezaji ambao wanacheza mchezo wa mpira wa kikapu. Vilevile kuna mashabiki ambao wameketi huku wakitazama wachezaji hawa wakicheza.

Kwenye picha kuna umati wa watu wengi mno. Kuna ata wale ambao wameshika bendera mkononi. Ni dhairi kwamba kuna sherehe ambayo inafaa kufanyika hapa.

Hapa ni uwanjani, tunaweza kuona wachezaji ambao wamevaa nguo nyeusi, na wanaonekana kushangilia, uenda wachezaji hawa wameweza kushinda katika mchezo ambao walikuwa wakicheza.

Kwenye picha kuna mwanamke ambaye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya. Jina lake ni Martha Koome. Anainua bibilia ishara kwamba anaapa ili aweze kuchukua watamu wake ofisini.

Hapa kuna viongozi mbalimbali, miongoni mwa viongozi hawa ni pamoja na Kalonzo Musyoka yeye amewahi kuwania kiti cha urais katika nchi ya Kenya.

Hapa inaonekana kwamba ni uwanjani. Kuna watu mbali mbali ambao wameketi na wao wanaonekana kua ni mashabiki wa timu fulani amabayo inacheza kwenye uwanja.

Hapa kuna watu walio barabarani. Wengi wao wamevaa shati ya kijani kibichi. Kuna wale ambao wako kwenye basi. Hawa wanaonekana kwamba ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia.

Sehemu hii ni ofisi ya huduma kuna watu wawili mmoja akionekana kuwa anafanya kazi katika ofisi hii mwingine labda amekuja kuulizia maswali kuhusu huduma za serikali.

Hapa ni uwanjani ambapo kuna wachezaji mbalimbali ambao wanacheza mchezo wa kikapu, vile vile kuna mashabiki ambao wameketi wakitazama wachezaji hao wakicheza.

Hii ni ofisi ya huduma katika nchi ya Kenya, tunaweza kuona watu mbalimbali ambao wameketi huku wakisubiri ili waweze kuhudumiwa. Huenda wamekuja ili kuweza kupata huduma mbalimbali za serikali.

Kwenye picha tunaona cheti cha kuzaliwa ya mtu ambaye ni mkenya na yeye ni mkaazi wa Embu. Alizaliwa katika hospitali ya Embu. Kifaa hiki ni muhimu sana kwa sababu kinatusaidia kupata kitambulisho.

Hapa ni uwanjani na tunaona kwamba watu wamefurika sana. Kuna mashabiki ambao wanashabikia timu ya al azizia fc. Ni ishara kwamba wamekuja ili waweze kutazama wachezaji hawa wakicheza uwanjani.

Kwenye picha kuna watu mbali mbali ambao wamevaa nguo ambazo zinafanana. Kuna mtoto ambaye ameshika mpira. Ni dhahiri kwamba watu hawa ni wachezaji watimu fulani. Na wameweza kushika zawadi inayodhihirisha kwamba wao wameweza kushinda kwenye chezo.

Hapa kuna watu mbalimbali. Miongoni mwao wakiwa wanawake. Hawa wanatumia tarakilishi. Huenda wamepewa kazi waweze kufanya kwenye tarakilishi.

Kwenye picha kuna vitu mbalimbali kama vile magari, na watu mbalimbali. Miongoni mwa watu hawa kuna mtu mmoja ambaye amesimama, huku akishika paspoti yake mkononi.

Hapa ninamwona rais wa nchi ya Kenya, pamoja na mke wake. Pia kuna watu mbalimbali, wakiwemo hata askari. Ni dhahiri kwamba huyu, anakula kiapo, ili aweze kuchukua usukani wa kuongoza nchi ya Kenya.

Hii ni afla ya siasa ambapo tunaweza kuona watu ambao ni ishara kwamba wao ni viongozi. Viongozi hawa ni wa chama cha ODM, ambayo ujulikana kama chungwa.

Huku ni uwanjani. Tunaweza kuona mashabiki mbalimbali ambao wameudhuria katika uwanja huu. Huenda wamekuja kutazama wachezaji wakicheza michezo mbalimbali.

Huku ni uwanjani. Kuna wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kandanda. Vile vile tunawaona mashabiki ambao wameketi huku wakitazama wachezaji wakicheza mchezo huo.

Hapa ni uwanjani, kwani kuna watu ambao wanonekana kwamba ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia. Pia watu hawa wameweza kuvaa nguo za rangi ya kijani kibichi.

Kwenye picha kuna watu mbali mbali, miongoni ya watu hawa ni, askari pamoja na viongozi mbali mbali akiwemo mstaafu Rais wa nne wa nchi ya Kenya.

Kwenye picha kuna watu watatu. Miongoni mwao ni Martha Koome ambaye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya, yeye anaonekana kushika biblia ishara kwamba alikuwa anaapa ili kuingia kwenye ofisi yake.

Hapa kuna watu ambao wamepiga picha kwenye nyumba ya Huduma. Inaonekana kwamba watu hawa ni wale ambao wanafanya kazi katika ofisi hizi za Huduma.

Kwenye picha tunaona watu mbali mbali ambao wanaonekana kwamba ni viongozi. Kuna mmoja ambae anajulikana kama Martha Koome. Yeye ni Jaji mkuu katika nchi ya Kenya.

Kwenye picha kuna watu mbalimbali, miongoni mwao ni mstaafu Rais Uhuru Kenyatta, wengine ni majaji, ninamwona hata Filomena Mwilu.

Kwenye picha kuna viongozi wa nchi ya Kenya. Miongoni mwao ni spika wa bunge, pia kuna hata majaji wakuu na tena ninaona mwanasiasa ambaye anajulikana kama Gladys Sholei.

Hapa ni uwanjani, tunaona wachezaji wa nchi ya Kenya ambao wamesimama, hii ni dhahiri kwamba ni wa nchi ya Kenya kwa sababu hapo juu imeandikwa Kenya pamoja na bendera ya nchi ya Kenya. Wamekuja ili waweze kushiriki katika mashindano.

Kwenye picha tunaweza kumuona mwanamke ambaye ameketi. Huenda anahutubia watu. Yeye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya anayejulikana kwa jina, Martha Koome.

Hapa ni ofisi za huduma ya inchi ya Kenya, sehemu hii ni muhimu sana kwa sababu hupeana huduma zote za inchi ya Kenya. Wanao onekana katika picha hii ni watu ambao wanafanya kazi katika mahali hapa.

Hapa kuna watu mbalimbali miongoni mwao wameshika bendera ambayo imeandikwa Bandari Fans. Ni dhairi kwamba watu hawa ni mashambiki wa Bandari FC.

Kwenye picha tunaweza kuwaona watu mbalimbali, kuna mmoja ambaye ameshika kitambaa kilichoandikwa Gormahia kumanisha kwamba hawa ni mashabiki ya timu hiyo ya Gormahia FC.

Kwenye picha kuna watu ambao wako barabarani wengine wao wameshika karatasi, ambayo imeandikwa Raila Kalonzo, mwaka wa elfu mbili kumi na saba ishara kwamba watu wao wako katika mgomo.

Hapa ni uwanjani ambapo tunaweza kuona bendera ya nchi ya Kenya, pamoja na watu ambao wanakaa kushangilia, watu hawa wanaonekana kwamba ni wakenya ambao wanashangilia timu mbalimbali zinazocheza.

Hapa ni uwanjani, kuna wachezaji wa timu mbili ambazo zinacheza uwanjani. Pia kuna mashabiki wachache wanaonekana. Wao wamekuja kutazama mchezo wa kandanda ukichezwa.

Hapa ni uwanjani, tunaweza kuwaona wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kadada. Pia kuna watu ambao wamefurika ishara kwamba hawa ni mashambiki ambao wamekuja kutazama mchezo ukichezwa.

Anaye onekana kwenye picha hii ni mwanamke anayejulikana kama Martha Koome yeye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya. Ni dhahiri kwamba huyu anazungumza.

Kwenye picha tunaweza kuona watu mbalimbali ambao wanaonekana kwamba wao ni viongozi . Kuna mwanamke moja ambaye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya, anayejulikana kama Martha Koome .

Kwenye picha kuna watu ambao wamevaa shati ya manjano ambayo imeandikwa tusker. Ni dhahiri kwamba watu hawa ni mashabiki wa timu ya tusker fc.

Huku ni uwanjani, tunaweza kuona umati wa watu ambao umefurika uwanjani. Kuna wale ambao wamevaa nguo za rangi ya kijani kibichi. Ni dhahiri kwamba wao ni mashabiki wa timu ya gor mahia fc.

Huku ni nyumba ya huduma. Tunaweza kuona watu mbalimbali ambao wanafanya kazi katika ofisi ya huduma. Wote wameweza kuvaa barakoa huenda kuna ugonjwa ambao umezuka nafikiri kwamba ni ugonjwa wa corona.

Hapa ni ofisi ya huduma katika nchi ya Kenya, tunaona watu ambao wameketi wakingoja kusaidiwa katika ofisi hii. Huenda wamekuja kujipatia huduma za serikali mbali mbali.

Hapa kuna watu ambao wamepigwa picha, wanaonekana kwamba wao ni wachezaji ya timu ya Kenya Airways. Wameweza kubeba juu nyaraka, kuonyesha kwamba wao wameweza kushinda katika mchezo .

Huku ni uwanjani, kuna wachezaji wa timu moja ambao wameweza kuvaa nguo za rangi ya kijani pamoja na kijani kibichi. Ni ishara kwamba wachezaji hawa wameweza kushinda katika mchezo ambao wamekuwa wakicheza.

Huku ni uwanjani ambapo kuna timu ambazo zinacheza mchezo wa kadada, vilevile kuna mashambiki ambao wamekuja uwanjani ili kutazama mchezo unapoendelea.

Kwenye picha tunaweza kuona watu watatu, mmoja wao ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya anayejulikana kwa jina Martha Koome. Mwingine ni James Orengo ambaye pia yeye ni mwanasiasa.

Hapa inaonekana kwamba ni sahehu ya jalala. Kwani kuna takataka nyingi ambazo zimetapakaa huku. Ni vizuri kunadhifisha mazingira hili tusiweze kupatwa na magonjwa mbalimbali.

Hapa ni uwanjani. Kuna watu mbalimbali wanaoonekana. Miongoni mwao ni wakimbiaji wa nchi ya Kenya. Vilevile kuna mashabiki ambao wamejaa katika sehemu hiyo ya uwanja.

Katika picha hii tunaweza kuona umati wa watu, miongoni mwa watu hawa ni pamoja na majaji wakuu. Ninaye mtambua katika picha hii ni rais wa nchi ya Kenya William Ruto. Pia kuna jaji ambaye anayejulikana kama Philomena Mwilu.

Hapa inaonekana kwamba ni nyumba ya huduma. Kuna watu mbalimbali wanaonekana. miongoni mwao ni wale ambao wanafanya kazi katika sehemu hii watu huja katikati nyumba ya huduma kwa sababu wanataka kujipatia huduma mbalimbali za serikali.

Wanao onekana kwenye picha hii ni rais William Ruto pamoja na mke wake Rachel Ruto. Rais ameinua Bibilia kwenye mkono kuonyesha kwamba yeye ana apa.

Hapa kuna watu watatu wanaonekana, miongoni mwao ni mtu anayejulikana kama Martha Koome ambaye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya, yeye ameinua biblia ishara kwamba anaapa ili aweze kuchukua ofisi yake.

Hapa kuna wachejazi ambao wanacheza uwanjani mchezo wa kandanda, vilevile kuna watu ambao ni mashabiki wamekuja kutazama mchezo wa kandanda unapochezwa.

Anayeonekana katika picha ni mwanamke anayejulikana kwa jina Rachel Shebesh, yeye amewai kuwa mwakilishi wa wanawake katika mji wa Nairobi. Hapa anatetea haki

Hapa kuna hafla ya kisiasa ambapo tunaweza viongozi mbalimbali wa nchi ya Kenya miongoni mwao, akiwa aliyekuwa waziri mkuu wa nchi ya Kenya Raila Amolo Odinga.

Kwenye picha kuna watu wanaonekana kwamba ni viongozi wa nchi ya Kenya, pamoja na mwanamke ambaye amembeba mtoto wake. Mtu ambaye ameweza kumtambua hapa ni Kithuru Kindiki, ambaye ni naibu rais wa nchi ya Kenya.

Hapa ni nyumba ya huduma katika nchi ya Kenya. Kuna wale ambao wanafanya kazi katika ofisi hii. Katika sehemu hii ndiyo huduma zote za serikali katika nchi ya Kenya hupeanwa.

Kwenye picha tunaweza kuona watu ambao wamepigwa picha. Watu hawa wanaonekana kwamba wao ni wachezaji. Wanainua kikombe juu kuonyesha kwamba wameweza kushinda katika mchezo waliocheza.

Hapa kuna watu mbalimbali ambao wameweza kushika vyeti mkononi. Miongoni mwa watu hawa ni Martha Koome ambaye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya.

Hapa ni uwanjani tunaweza kuwaona ambao wamevaa nguo za manjano. Vile vile kuna mashabiki ambao wamevaa nguo za rangi hiyo inaonekana kwamba wao ni mashabiki ya timu hii.

Kwenye picha kuna wanawake ambao wanaonekana kwamba wao ni wachezaji. Mmoja ameshika mpira mkononi, ni dhahiri kwamba hawa ni wachezaji wa mpira ya kikapu.

Huku ni uwanjani, kuna wachezaji wanao onekana kwamba wanataka kuanza kucheza, wachezaji hawa ni wa brookside. Wamekuja ili waweze kushindana na timu nyingine.

Huku ni dhahiri kwamba ni ofisi ya huduma katika nchi ya Kenya. Kuna watu ambao wamekuja iliwaweze kupata huduma mbalimbali katika ofisi hii.

Hapa ni uwanjani ambapo kuna timu zinazocheza mchezo wa mpira wa wavu. Vile vile kuna mashabiki ambao wameketi chini kuwatazama wakicheza mchezo huo.

Hapa inaonekana kwamba ni nyumba ya huduma, ambapo watu wanakuja kujipatia huduma mbalimbali ya serikali. Kuna watu ambao wanaonekana kwenye picha hii.

Hapa ni uwanjani, tunaweza kuona wachezaji ambao wamevaa nguo za rangi nyekundu. Wao ni wa timu moja. Wamekuja hili waweze kucheza mchezo wa kandanda katika sehemu hii.

Huku ni uwajani, watu wamefurika sana katika uwanja huu, tunaona kwamba, wamevaa nguo za kijani kibichi, na kuna yule ambaye amebeba kitu kichwani ambacho kimeandikwa gor. Kumaanisha kwamba hawa ni mashabiki wa Gormahia.

Kwenye picha kuna watu wengi, ambao wanaonekana kwamba ni majaji, kwa jinsi walivyovaa. Kuna wale ambao wanainua Bibilia kuashiria kwamba wanakula kiapo ili waanze kazi yao.

Hapa ni sehemu ya jalala kwani tunaweza kuona takataka ambazo zimetapakaa katika sehemu hii, kumaanisha watu wa sehemu hii hutupia takataka hapa. Ni vizuri kunadhifisha mazingira ili tusiweze kupatwa na magonjwa yanayoletwa na uchafu.

Kwenye picha kuna watu ambao wamevaa shati ya manjano na imeandikwa tusker. Hawa wanaonekana kwamba ni mashabiki wa timu ya tusker fc.

Anayeonekana katika picha hii ni mwanamke ambaye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya, anajulikana kwa jina Martha Koome.

Kwenye picha kuna watu mbali mbali wengine wamevaa nguo ambazo zinadhihirisha kwamba, wao ni majaji katika koti. Kuna wale ambao wanasalimiana na kuna wale wanao onekana kwamba wao ni viongozi.

Hapa inaonekana kwamba ni kortini kwa vile kuna watu mbalimbali ambao ni majaji. Miongoni mwao ni Philomena Mwilu pamoja na jaji mkuu ambaye anajulikana kama Martha Koome.

Hii ni hafla ya siasa tunamwona mwanasiasa pamoja na wananchi ambao wamehudhuria katika hafla hii. Mwanasiasa anayeonekana hapa ni rais wa nchi ya Kenya William Ruto.

Kwenye picha kuna watu mbalimbali ambao nimeweza kuwatambua. Kuna rais wa nchi ya Kenya Wiliam Ruto, kuna aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, kuna jaji mkuu Martha Koome, kuna Philomena Mwilu na kuna ata David Maraga.

Hapa ni uwanjani, kuna watu ambao wanaonekana kwamba ni wachezaji wa timu mbili, wao wanacheza mchezo wa soka. Vilevile kuna mashambiki ambao wamekuja kuwatazama wakicheza.

Kwenye picha kuna watu wengi, miongoni mwao ni majaji hasa ninamwona jaji mkuu katika nchi ya Kenya Martha Koome, pia kuna rais wa nchi ya Kenya William Ruto.

Kwenye picha tunaeza kuona pasipoti mbili za nchi ya Kenya. Vitu hivi ni muhimu sanaa kwa sababu hutufanya kuweza kusafiri katika nchi mbali mbali. Kuna moja ambayo ni dhahiri kwamba unaweza kutumia wakati ambapo unasafiri katika nchi za Africa mashariki.

Hapa inaonekana kwamba ni uwanjani. Kuna mashabiki mbali mbali ambao wamehudhuria katika sehemu hii. Mashabiki hao wanaonekana kushangilia, kuonesha kwamba timu wanayoshabikia wamefunga bao.

Hapa ni dhahiri kwamba kuna wacheza wanao cheza wanjani, kwa vile watu wanshangilia, kuna watu wawili ambao nimeweza kuwa tambua, moja akiwa ni rais wa nchi ya Kenya William Ruto na mwinginge akiwa aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Amollo.

Hapa kuna wanawake ambao wanaonekana kwamba ni wachezaji wa mpira wa mkono. Wengine wamevaa nguo za rangi ya samawati na mwingine amevaa nguo nyeupe. Vilevile kuna mashambiki ambao wanawatazama.

Kwenye picha kuna watu mbalimbali, miongoni mwa watu hawa ni mstaafu rais Uhuru Kenyatta pamoja na mke wake Margret Kenyatta. Mstaafu rais huyo ameinua bibilia mkononi ishara kwamba anaapa ili aanze kazi yake ofisini.

Huku ni uwanjani, kuna wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kandanda. Moja wao amevaa nguo za rangi ya samawati na mwingine ya rangi ya manjano. Ni dhahiri kwamba wanashindana.

Hapa kuna watu mbalimbali ambao wanaonekana kuwa ni wachezaji. vilevile kuna mwanamke ambaye amevaa shati ya rangi ya samawati. Anaonekana kuwa yeye ni shabiki wa timu ya Bandari FC.

Hapa ni uwanjani, kuna watu mbali mbali katika sehemu hii, ni dhahiri kwamba watu hawa ni mashabiki wa timu fulani. Huenda wamekuja kutazama timu zikicheza, michezo katika uwanja huu.

Vinavyoonekana katika picha hii ni vitambulisho ya watu ama raia wa nchi ya kenya sehemu hii huenda ni katika nyumba ya huduma.

Huku ni uwanjani tunaweza kuona umati wa watu ambao wamefurika huku. Watu hawa huenda ni mashabiki wa timu mablimbali ambazo hucheza uwanjani.

Kwenye picha kuna wanasiasa mbalimbali. Moja wao ambaye nimeeza kumtambua ni Raila Amollo Ondiga. Inaonekana kwamba chama hiki ni chama cha PNU.

Hapa kuna wasichana kumi na moja ambao wamepigwa picha, wao ni wanafunzi na wamekuja katika michezo ya kushindana, wao ni wachezaji wa soka.